Hapa ni machungwa inayokuwa imetolewa kwa shamba. niya haina haina. Mkulima anawezakuwa ametuanisha ama kui...haya ili akaweze akalete hapa sokoni ili aweze akauze, kuna vitunguu, kuna viazi zote zikiweko..

Hapa kumekuwa na mfuririko wa mvua ambapo magari haya yakiwa katikati la mvua umekuwa na maji mingi. Kumekuwa na ajali ambapo maji mingi inaweza sababisha ajali ama kuharibu mali za watu.

Noti za pesa kuna mia mbili, kuna hamsini na kuna coinsi , huyu kunaezakua ni mtu ambaye anafanya hesabu za pesa, pesa hizi azo zinatumiwa na watu ambao wako katika nchi ya kenya.

Duka hii haswa ni duka la maziwa. Pale tena kambi yake imefunguliwa duka hili lingine ambao ametoanisha mwanguo akaekeka pale ili wanunuaji waweze wakachukue kile kimewapendeza.

Magari ya rangi tofauti tofauti zikiwa zimekelewa pale kwenye nyasi. Kando yake katikati yake kuna watu ambao wamesimama. Pale kona kuna hema ya rangi nyeupe.

Magari ya rangi tofauti zikiwa pale imepanga laini. Magari haya ikiwa imetoka kutengeneza ama imetoka katika nchi ikiwa soko zikiwa tayari kuuzwa.

Hizi ni noti za elfu moja za jamhuri ya Kenya. Hizi elfu zikiwa zimepangwa kwa laini, huenda mwenyewe ameenda kuitoa alafu akapiga picha. Hizi ni pesa ambazo unafaa kuwa nazo kama uko katika nchi ya Kenya.

Matunda haya ikiwa kuna parachichi, kuna aina tofauti ya matunda, ikiwa mkulima ameileta katika soko hili ama kibanda yake, akaipanga vizuri ili aweze kuuza.

Gari hili moja kwa rangi yake mweupe ikiwa imesimama, katikati ya barabara, kando yake kuna maua ambayo imekatwa kwa laini inayovutia alafu pale ni barabara.

Haya ni maandishi ambayo mara mara inakuonyesha mahali ambapo umelipia pesa yako. Hii ni risiti ambayo baada ya kulipia kitu huwa unapewa iwe kama kitambulisho ama kuakikisha kuwa umelipa pesa hizo.

Hizi ni noti ya elfu moja, zikiwa zimepangwa kwa laini. Hizi ni pesa ambazo haswa watu hutumika, hizi ni pesa ambazo haswa hutumika katika Jamhuri ya Kenya kununua vifaa.

Kuna baba mmoja halafu karibu yake ni msichana mwanamke na mtoto, mama ameshika mtoto ilhali mwanaume huyo ameshika kompyuta, huenda ni familia moja.

Kwenye hii simu inaonyesha orodha ambayo mtu ametumia pesa siku hiyo pale kuonyesha pesa ambazo bado uko nayo katika simu alafu chini inakuonyesha vile pesa yako umeitumia siku hiyo.

Duka hii ikiwa imefunguliwa pale kuna mama moja mwislamu ambaye amevalia kofia nyeusi, hii ni duka ambalo inauza vitu, Mali tafauti tafauti.

Kuna duka kuu ambalo imefungulika pale alafu mbele ya hii duka kuna mwanaume mmoja amesimama. Alafu hapa kuna baiskeli alafu pikipiki. Baiskeli hili wameifuga vitu alafu wakaieka pale. Pikipiki kuna mwanaume mmoja ameikalia.

Hapa ni magari, kwa color tofautitofauti, zkiwa ziko pale zimepanga laini, huenda hizi magari ziko kwenye soko zkitarajiwa kununuliwa zkiwa pale kwa soko.

Hapa ni chumba ama ni jumba la maziwa ambapo wameeka rekodi maziwa. Hapa kuna aina aina ya maziwa ambavyo inakuanga ni tofauti ama rangi tofauti na ladha tofauti.

Hapa kuna vitu ya orodha ya aina aina, hizi ni vitu ambazo mtu anazitengeneza akiwa anataka kuuza, anatengeneza akiwa nyumbani halafu anazileta hapa kwa soko ama kibanda anaweka kwa laini ili aweze kuuza.

Gari , magari ya rangi tofauti tofauti zikiwemo hapo ndani ya hiyo nyumba ya glasi. Magari haya uenda iko soko zikiwa tayari kuuzwa.

Magari haya ya rangi tofauti tofauti ikiwa labda iko kwa soko au bado inatengenezwa magari haya yakiwa tayari imepakwa rangi ili wapeleke wakauze huko sokoni.

Hapa ni duka la maziwa ambapo pale kumechorwa ngo'mbe ya rangi me nyeupe na meusi, hii mashini ambayo ukitaka unaenda kupeana pesa alafu unanunu maziwa kulikana na pesa uliyopeana.

Pesa hizi ni pesa za noti 1000,hizi ni pesa za Kenya, ambayo haswa ni pesa mpya iliyotengenezwa ama iliyobadilishwa juzi, katika jamuhuri ya Kenya.

Chumba hili kubwa ambayo mbele yake kuna magari ya marangi tofauti. Kuna rangi ya nyekundu na kuna rangi ya nyeupe. Magari hayo yakiwa katika soko.

Hapa kuna maandishi pale imeandikwa clereforest sperea . Alafu chini yake kuna gari kwa rangi yake nyeupe. Hapa kuna gari moja imesimama, alafu pale kuna jumba ambayo dirisha imefunguliwa.

Tahiri hizi hasa inakuanga za magari ama malori. Hizi tahiri zikiwa kwa rangi yake nyeusi zikiwa mingi labda ziko tayari kuuzwa pale sokoni ama zilikuwa zinatengenezwa bado.

Hii ni orodha ambayo inatakikana ama mtu ambaye anafaa kufuatilia ameweza kuangalia. Hii ni orodha ambaye unafaa kufuatilia ambapo uko mgonjwa ili unapoenda hospitali uweze kuifuatilia hizo maagizo zote.

Hizi ni sanduku ama mifuko ambayo pale watu katika jamii ya watu huwa wanatengeneza alafu wanaweka rangi tofauti tofauti ili waweze kuuza pale sokoni.

Gari hili moja likiwa zimesimama. Hii ni gari mpya inayovutiwa. Huenda hii gari imetoka sokoni kutengenezwa ama katika nchi nyingine. Iko sokoni wakingoja mtu aweze kuinunua.

Hii picha inaonyesha aina ya magari, magari ikiwa na rangi tafauti na kala tafauti hapa imepangwa kwa laini nzuri ikiwa iko sokoni

Hapa ni chumba ambapo ni ya magari ya rangi tofauti tofauti magari haya huenda imetoka kutengenezwa ama katika inchi zingine zikiwa ziko tayari kuuzwa pale sokoni.

Wanaume wawili ambao wanasalimiana, mmoja ambaye amevaa suti, akimpatia kifunguu, alafu kando yake gari ya rangi nyekundu.

Hapa ni duka. Duka hili ambayo imefunguliwa. Pale kuna vitu ama vifaa ambavyo vimepangwa kwa laini ili waweze kuuza mwuzaji.

Hapa ni duka kuu. Duka kuu hili inakuanga inauza vitu zote, unapokua unahitaji pale kwako, kama unataka vitu ambazo ungetaka kuhitaji katika nyumba yako unaenda pale unazinunua alafu tena kama unataka kutumanisha pesa ama kutoa pesa yako unaenda pale.

Hapa ni mahali ambapo manguo huwa inauzwa. Muuzaji amweka manguo zake amepanga ili pia kufutia akiwa ameeka manguo zake sako kutia, ili muuzaji ama mteja akikuja akachukua kile ambacho kinampendeza.

Soko hii ikiwa ni soko ya manguo tofauti tofauti nguo hizo zikiwa zimewekwa katika kibanda ili waweze muuzaji akiwa amependezwa na yoyote aweze akainunua.

Soko hili inatuonyesha mahali pa viatu, viatu ambazo zimepangwa kwa laini alafu zikapangwa pale huenda mwenyewe anauza hizo viatu, pale tena kuna ndoo ambayo mwenyewe anasafisha viatu.

Viatu ikiwa imepangwa vizuri kwa laini inayovutia, zikiwa pale muuzaji anaeza kuwa amezipanga vizuri ili aweze kuuza katika soko, ama katika kibanda. Pale kuna watu ambao wamemiminika pale wakinunua.

Gari moja kwa rangi yake samawati ikiwa imepelekwa ama imesimama pale katikati la chumba hilo, kando ya hiyo gari pale nyuma tena kuna gari ingine kwa rangi yake nyeusi.

Magari ya rangi tofauti tofauti ikiwa pale imepangwa pale kwa laini inayovutia ,juu yao kuna watu wamesimama alafu tena kuna magari mengine ambayo zimesimama mbele nyuma yao.

Hii ni duka, duka hili haswa imefunguliwa pale ambapo unaweza enda upeane pesa alafu tena ni pahali pa kutengeneza nywele. Pale kuna mama mwisilamu ameondoka alafu hapa baba tena pale amekaa.

Magari haya wa rangi tofauti tofauti zikiwa zimepangwa laini huenda kuwa ziko katika soko kuuzwa yote ikiwa kwa bei tofauti tofauti zikiwa zimewekwa karibu na barabara.

Hii ni orodha ambayo inakuonyesha jinsi pesa yako umetumia hii siku kwenye simu. Pale kuna pesa inakuonyesha pesa ambayo bado uko nayo katika simu yako.

Mtunda haya kwa tofauti tofauti kuna viazi, kuna viazi tamu, sote zikiwa zimewekwa pale zimepangwa vizuri, alafu wakaweka katika ndoo zikiwa tayari kuuzwa pale soko.

Magari ya colour ya rangi tofauti tofauti. Pale kuna gari ya nyeusi kuna ya nyekundu. Halafu pale tena kuna wanaume wamesimama pale, huenda magari haya huonyesha wametoka na wakahudhuria mkutano iliyokuwepo ama inaeza kuwa iko inauzwa.

Mama mmoja mjamzito akiwa amesimama pale kama amevaa nguo lake ama gauni lake nyekundu. Yeye pale tena kando yake kuna maandishi ambayo inaonyesha jinsi.

Magari haya ya rangi tofauti, moja ikiwa nyeupe alafu zingine tatu ikiwa gari nyeusi zikiwawa pale huenda zikiwa katikati soko zikiuzwa.

Hawa ni familia. Kuna pale baba mwanaume mmoja la kando yako na watoto wake msichana mvulana kando yao na tena mama mmoja. Wakiwa wanakula kwenye chakula alafu tena kuna kinywaji.

Magari ya rangi moja nyeupe zikiwa zimepanga laini inayovutia magari haya uenda imetoka kutengezwa zikiwa sokoni kuuzwa.

Hapa ni soko ambapo wakulima wamekuja na vitu bidhaa zao ama matunda zao tofauti tofauti ili waweze kuuza hapa kuna mama moja ambaye amesimama pale kama amevaa shati lake mweupe, kando yake tena kuna mwanaume moja.

Duka hili ni duka ambalo mbele yake kua maandishi mpesa available , hii ni duka ambayo ndani yake kuna vitu ama mali aina aina ambazo zinauzwa pale ndani.

Kwa hii orodha kuna mama mmoja ambaye anafanya kazi ama amehudhuria pale duka kuu. Amevaa shati lake ambayo imeaandikwa Daima, alafu pale anapanga aina aina ya maziwa.

Hapa ni kwa soko ambapo kuna duka ambaye anauza mali tafauti tafauti , pale kuna wasichana wamekaa pale wakiwa wanatengenezea nywele , hapa kama unajua kitengeneziwa nywele ama kunyolewa nywele unaenda pale kutengenezewa

Hawa wanaume wawili wamekaa kwenye kiti karibu na duka. Hawa wanaeza kua ni wauzaji wa hilo duka. Alafu hapo mbele kuna Fridge ambapo wanaeka chenye wanaeka kinywaji. Alafu wamekaa wakingoja mwenye atanunua akuje. Wako hapo waki wauzaji wakuje wahudumie.

Hii ni lori. Lori hii imebeba gari ya aina aina. Lori hii inabeba gari ambazo inaenda kuuzwa. Hizi ni magari mpya. Hizi ni magari zimetoka katika nchi tofaiti tofauti. Hizi ni magari ambazo zimetoka kutengenezwa na zimebebwa kwenye soko la maduka ili wakauze au wauzie wanaoitaka hizi magari.

Hii ni rekodi ambacho inahitaji wakati unapotaka kuinunua nyumba. Umepewa vitu ambavyo vinahitajika kama unataka kupikia, umependezwa na nyumba, unataka kwenda kujionee. Umepewa namba hapo unapotaka upige ili kuelezea. Tena unaambiwa kitu ambacho hii nyumba iko nazo, zinazopendeza, and why and mbona na sababu gani unataka.

Hii ni lori, lori hii ni yakufungua nyuma hii lori imebeba karii. Hii kari inabebwa kwa nyuma yake hii lori inaezakuwa hii kari imeharibika ama hii kari mafuta yameisha ama wenyewe anataka kuichukua kwa aende akatengenezewe hii lori inabeba hii karii hadi mahali inahitajika.

Hili ni duka la maziwa ambapo maziwa huwekwa kwenye friji Ili ikuwe baridi, maziwa ikiwekwa hapo, maziwa inaweza kaa kwa nyakati mingi Tena maziwa haiwezi haribika na Tena maziwa unaweza ukainunue kwa kipimo unaoitaka kutegemea pesa ulichopeana.

Hii ni picha ya aina aina ya machungwa ambapo wamezipeleka sokoni ili kuuza. Mkulima amechuna kutoka shamba akaipeleka sokoni ili akauze apate fedha ama pesa inachostahili anachoitaka ili atumie kwa mahitaji zake. Kuna aina aina ambapo atakuja, mwenye atanunua

Duka hii imeonyeshwa kwa picha ni duka mbili. Moja ni ya kuweka pesa ama kama unataka kutoa pesa unayotumiwa na mtu mwingine ama unataka kuweka pesa kutumana. Ya pili ni duka ambalo, unaeza enda ukanunua vitu ama mahitaji unachohitajika kwa nyumba ama vitu ambazo unazohitaji ili kuitumia.

Miguu ama miguu za gari hio. Hii miguu ni safi na imetoka kutengenezwa, hii miguu inahitajika kufanyiwa ili ikuwe na afya nzuri ili gari inapoenda ikuwe na (speed) kubwa ama isikue na tatizo lolote.

Hapa inatuonyesha gari la gari, gari ndani ya gari. Gari lenyewe linatuonyesha mahali ambapo unaweza pima mafuta ambayo inatakikana kwa hii gari ama spidi inayotakikana ili usiendeshe.

Kitunguu, vitunguu ambapo imepangwa vizuri na imepimwa na ikawekwa kwa gunia, vitunguu hizi imetoka kwa mashamba, wakulima wameichuna wakaileta kwa soko ili wakauze ipelekwe kwa lori hadi pale, hawa wakulima wameileta ili wakauzie hii lori, hii lori itabeba.

Hapa ni chumba la kupima maziwa. Hapa inasaidia maziwa ikue baridi. Ikiwa ni maziwa haiwezi ozeka ama maziwa isiharibike. Unaenda na chupa lako unaenda kupmiwa maziwa alafu unalipa. Tena hii kitu inasaidia maziwa kubaki ikiwa baridi. Alafu maziwa itakaa kwa mwezi kadhaa ama kwa nyakati mingi.

Simu imefunguliwa mahali pa orodha za pesa, huenda mwenye hii simu anataka kutumana pesa, anataka kutoa pesa ama anataka kununua nayo credit . Huyu amefungua orodha ya malipo, huyu anaeza kuwa ni muuzaji ama anaeuza anataka kushuhudia mambo za pesa.

Hapa ni soko. Soko ambapo watu wamekusanyika ili wakuuzia chakula kilichotoka shambani. Wakulima wamekuja na mali zao, alafu kuna wanunuaji wamekuja ili kununua. Watu wamekusanyika wengi ili waweze kuhudumia, ili kununua na wengine wakiuza.

Soko ambayo inatumiwa kuuza mali za shamba tafautitofauti ilhali kumenyesha, na penye kumenyesha kuna maji mingi, kuna matope ambayo inasumbua na kuzuia soko iendelee. Hii maji ama hii matope itasumbua ama itawasumbua wauzaji tena inaonyesa soko wote wamefinyika tena inaeza kuwa kuna wezi

Jumba hili ni la kuuza manguo tofauti tofauti. Bale kuna manguo ambalo limekunjwa vizuri na ikaekwa pale ili muuzaji akikuja aeze akajionea ile ambacho anaitaka. Alafu kuna pale imewekwa hapa kando ya wamama ya marangi tafauti tafauti.

Huku ni kiwanja ambapo inatuonyesha aina aina za magari. Magari haya yanawezeka yanauzwa ama ni ya watu wamekaa kando ili wafanye kazi zao warudi baadae wachukue.

Duka hii inaonyeshwa kwa picha ni duka ambayo unaweza tumiwa kama unataka kutoa pesa kwa simu yako ama unataka kutuma pesa iende kwa mtu mwingine. Tena hii duka iko ndani kuna vitu tofauti tofauti unachoihitaji. Tena hapa tunaona ni kama soko maanake kuna watu wanapita ila kulinyesha maana kuna maji ambayo yametenguka ama yamesikuzanyika hapa kando na si kuzuri.

Magari mengi yako kwenye kiwanja ama kwa nyasi yakiwa yamewekwa hapo kando. Huenda yamewekwa kando maana kuna sherehe wenyewe wameeka hapo wakaelekea sherehe ama wako mashindano ya haya magari ama gari iko inauzwa, magari haya yako kwa colour tofauti tofauti.

Hii ni jengo, jengo ambayo ndani yake kuna magari za bei ya juu. Hizi ni magari ambazo kwa kawaida zinapatikana kwa inchi zingine zile za majuu kama Amerikani, Chaina ama London. Hizi ni magari za bei za juu ambazo huwa zinatumiwa na watu walio na pesa ju.

Hapa ni duka la kuuza maziwa ,hapa unaenda na pesa unazipimiwa maziwa unayoitaka. Hii duka inafanya maziwa ikuwe baridi, tena hii duka inafanya maziwa isioze, maziwa inawekwa kwa friji ikiwekwa haiwezi oza ama haiwezi haribika hapa unaenda na mtungi yako ama unaenda na pesa unaekewa maziwa unachohitaji.

Huku ni soko soko sehemu ambapo kuna machungwa matunda mbalimbali. Haya matunda yametoka kwa mkulima ambaye amechuna akaleta soko ili akauze.

Hii ni gari la aina moja ambayo huwa sana sana inatumiwa kwa zile nchi zingine za uko amerikani .Hii hutumiwa wakati wa harusi ,bibi harusi ama bwana harusi , hutumiwa tena hii inatumiwa mahali rais anapokwenda sherehe fulani.

Gari hili limetuonyesha rekodi ambazo muuzaji ama anayetaka kununua anaziona ama anazihitaji ili kuiona hii gari iko condition gani. Gari hii inatuonyesha ni gari ambayo iko na bei nzuri unaweza taka, tena kutaka hii gari, kuna namba hapo imeekwa chini unawapigia na kuwaulizia.

Kuna machungwa ya aina aina inayotandikwa hapa kibanda ama kwa soko ama kwa duka. Haya ni ya kuuza, hapa kuna aina tofauti tofauti ili muuzaji akikuja akiitaka yoyote anapewa tena hapa kuna ndoo ,hapa kuna kitu kadogo inayotumiwa kupima alafu kuna karatasi unazopewa kuibeba nayo baada ya kuinunua machungwa.

Huku ni duka ya kununua vifaa ama dawa za ng'ombe. Hapa wanauza tofauti tofauti, unazohitaji kwa ng'ombe. Huenda ng'ombe yako iko na shida tofauti tofauti, unaenda hapa unainunua. Tena hapa ni ya kuuza maziwa, ni mahali ambapo inafanya maziwa ikue baridi na iweze uzika ama itachukua muda mingi kabla maziwa iharibike.

Waa! duka, duka hii inaweza kuwa inauza kadhaa kadhaa za nyumba, kuna mwanaume ambaye anaeza kuwa anauza amekaa kama amelalia meza, amekaa akingoja wanunuaji, tena hii duka yake imefunguliwa akingoja wanunuaji wakuje.

Kuna ndizi ya aina rangi tofauti tofauti, hizi ndizi zimewekwa kwa gunia, huenda ziko kwa soko mkulima akiuza hizi ndizi ama ameeka katika kibanda yake ili aweze ku...